Muuguzi amevaa sare za hospitali na glofu, aki muhudumia mgonjwa, muuguzi amefaa barakoa ya uso na abroni ya plastiki ya kuchikinga, mgonjwa amelala kitandani na amefaa mavazi ya hospitali, uso umefunikwa na barakoa ya oxigeni, inayomsaidia kupumua.